Jua limewaka ng'ombe ako zizini anakula, zizi lake limejengwa kwa mbao na mabati juu, miti inaonekana kwa umbali kando ya zizi kuna mitungi miwili ya maji nyasi zinaonekana kwa umbali.

Mwanaume aliyevaa nguo nyeusi, ametabasamu. Anaonekana kuwa, ameshika kifaa kinachomwaga maziwa kwenye sufuria kubwa. Kuna mbao kando yake. Jengo linaonekana lililo na mabati juu yake.

Ng'ombe wako zizini wanaonekana wakila nyasi. Ng'ombe hawa wamefungiwa kila mmoja mahali pake. Kuna gunia za chakula zilizowekwa sakafuni. Ng'ombe hawa wana majina kwenye sikio.

Ndizi zimeweza kusimamishwa, ni za rangi ya kijani kibichi. Baadhi yanaonekana kuwa yameiva ya rangi ya manjano. Hapo kando kuna miti ya kijani kibichi.

Watu wawili wameinama. Duka lina mchoro wa ng'ombe; rangi nyeusi na nyeupe. Vilevile mmoja wao anaonekana kuwa ameshikilia kitabu akiandika. Mbele yao kuna mitungi ya maziwa. Mabati inaonekana. Mlango wa rangi ya kijani.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wote wamevalia kabuti nyeupe na wamefunika vichwa vyao. Mwanaume mmoja ameinama na mwengine amesimama. Mwanamke ameketi.

Watu wamesimama. Mchoro wa ng'ombe na chupa ya maziwa iliyo na maziwa ndani. Destiny Dairies . Mwanaume mmoja ameweka mkono kwenye mfukoni. Mlango umefunguliwa. Mwanamke mmoja amebeba kibeti.

Watu wako shambani, mmoja amepiga magoti na wawili wamesimama, mmoja aameshika kijiti mkononi, chini kuna maganda ya ndizi ya rangi ya kijani vile vile ndizi zimepangwa ya rangi ya kijani.

Kuna wanaume wawili waliosimama. Mmoja yuko kwenye lango na mwingine yuko kando. Kuna pikipiki zilizobeba mitungi ya maziwa. Wanaume hawa wanaonekana kuwa wakitazama kando.

Anga limengaa. Mawingu ni meupe na samawati. Kuna mahindi ambayo mengine ni mazuri na mengine yameshambuliwa. Lililoshambuliwa limeharibika kwa kutoa rangi nyeusi.

Shambani kando kuna mti, nyuma kuna migomba ya ndizi yenye matawi ya kijani. Mwanamke anaonekana kuwa amechutama akichonga mandizi, chini kuna maganda ya ndizi na kando kuna ndizi zilizochongwa.

Ndizi zinaonekana kuwa zimewekwa chini na ni nyingi, hapo kando kuna watu wengi wanaonekana kwa umbali wakiwa wamesimama vile vile kuna jengo lililo kando ya ndizi hizi.

Asubuhi, mwanamke anaonekana akiwa ameshika ndizi mkononi, mbele yake kuna ndizi nyingi zilizoekelewa juu ya meza iliyotandikwa gunia, kando kuna mti mrefu, nyuma yake kuna jengo na mti wenye matawi ya kijani.

Shambani mwanaume ameshikilia ndizi zilizoiva za rangi ya manjano, amevalia t-shirti ya mikono fupi na kofia, amefunga mdomo, mgomba wa ndizi na matawi yake ya rangi yake ya kijani.

Mandizi ya rangi ya kijani kibichi yaliyo shikiliwa na mgomba, matawi vilevile ni ya kijani kibichi ,matawi kubwa yaliyoshikana na mgomba wenyewe.

Ng'ombe wapo zizini, zizi limejengwa kwa chuma na mbao. Sakafu ina uchafu. Ng'ombe ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe Hawa wanaonekana kuwa na vitu sikioni ya rangi ya kijani. Ng'ombe wengi wanaonekana kwa umbali.

Wanaume wawili wameshikilia mitungi ya maziiwa, wanamimina maziwa, mmmoja meno yake inanekana. Wamevalia kofia za rangi nyekundu. Wengine wamesimama kando wakitizima.

Ng'ombe amesimama sakafuni, kuna mtu anaonekana kwa umbali. Ng'ombe mmoja anakamwa maziwa kutumia machine ng'ombe aliye kando anaonekana kuwa na rangi nyeusi na nyeupe usoni, sakafu ni chafu.

Ndoo imewekwa katikati ya mapaja, miguu imevalia viatu, miguu ya ng'ombe inaonekana, ya nyuma imefungwa kwa kamba,. Ng'ombe ni wa rangi nyeusi na nyeupe, mwanamke anaonekana akikama ng'ombe.

Wanawake wamefunga leso wawili wamesimama, wawili wameketi na mmoja ameinama wote wanaonekana kuwa kwenye shughuli ya kutia vitu kwenye bakuli.

Shambani, kuna migomba mingi na migomba hii inaonekana kuwa imebeba mandizi. Mengine ni mandizi ya manjano na mengine mandizi ya kijani kibichi. Mandizi haya yanaonekana kuiva vizuri.

Shambani kuna migomba ya ndizi na mchanga, jua limewaka, baadhi ya migomba iko na ndizi na mengine yana matawi makubwa makubwa kuna mengine ambayo ni madogo.

Ndizi limeshikwa kwa mkono limetolewa ngozi ya kijani kibichi, ndizi lenyewe ni la rangi nyeupe. Kando yake kuna ndizi zingine zilizowekelewa juu ya mbao. Kuna mfuko wa rangi nyekundu.

Watu watano wanaonekana. Mmoja ameketi, mwingine amesimama, mwingine amechuchuma, mwingine ameinama na mmoja pia ameketi. Wanaonekana kuwa wamekalia gunia nyeupe. Kijana mmoja anaonekana akiwa ameshika mti mkononi.

Anga lina wingu jeupe, kuna miti ya ndizi iliyo ya kijani kibichi. Vile vile ardhi imelimwa na kuna mimea midogo midogo iliyopandwa.

Migomba ndogo ya ndizi iliyopangwa kwenye foleni. Kuna mchanga na kamba, inayoonyeshwa kuwa iko kando ya rangi nyeupe. Miti inaonekana kwa umbali ikiwa imestawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Wanawake na wanaume. Wanaume watatu wamevalia kofia nyeupe na kabuti nyeupe. Wanaonekana wakitazama kifaa kilichoshikwa na mwanamke mmoja. Wengine wanawatazama. Kuna mwanaume aliyevalia suti na miwani.

Mwanaume amechutama akikama ng'ombe. Chini kuna matope na ndoo imewekwa chini. Ng'ombe ni wa rangi nyeusi na pia ana rangi nyeupe, mkia wa ng'ombe ni wa rangi nyeupe. Kando kuna chuma na dirisha zilizofungwa.

Shambani, kuna migomba mingi ya ndizi na ndizi nyingi za rangi ya kijani matawi ya ndizi pia yako ya rangi ya kijani, mtu anaonekana kuwa amesimama akiwa amejishika kiuno amevalia suruali nyeupe na shati nyekundu na kofia nyekundu.

Barabarani kuna gari, lori na pikipiki . Pikipiki imebeba mitungi ya maziwa na gunia anaegesha anaonekana kuwa na kofia ya samawati kuna miti iliyoko Kando ya barabara.

Watu wawili wanaosha ng'ombe. Mmoja anamsugua na mwingine ananyunyizia maji. Ng'ombe mwingine ako hapo kando. Kuna tenki na mti wa kijani kibichi.

Mwanaume amevalia kofia nyeupe ana miwani, amevalia shqti ya rangi ya samawati na amefungua mdomo, anaonekana kuwa anashikilia ndizi, amezifunika kwa karatasi, ndizi zina rangi ya kijani.

Mwanamke anakama ngombe , ameshika chupa mkononi, amekalia nyasi na amevalia nguo ya samawati. Kando yake kunaonekana watu Kwa umbali ,nyasi ni ya rangi ya kijani kibichi.

Shambani kuna migomba mingi ya ndizi. Kando kuna ndizi zilizotolewa kwenye migomba, ndizi hizi hazijaiva, kwani ni za rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke amevaa miwani, amefunga kichwa na ako na aproni. Anaonekana yuko shambani. Ameshikilia ndizi, migomba ya ndizi inaonekana ikiwa mingi. Ndizi zina matawi ya rangi kijani.

Zizi limejengwa kwa mbao ,ng'ombe anapita ,watu wamesimama mwanamke amevalia kofia nyeupe na nguo ya rangi nyeusi wengine wanaonekana kwa umbali jua limewaka miti ina rangi ya kijani kibichi.

Sakafu. Nyasi ziko sakafuni zingine zimepangwa na zimewekelewa juu ya zingine. Kuna mbao. Kando kuna kijiti na kuna kalatasi chini. Jua limewaka.

Ng'ombe wapo zizini. Mlango umefungwa. Mlango wenyewe umepakwa rangi ya kijani. Ng'ombe wanaonekana wakila ila baadhi hawali. Zizi limejengwa kwa chuma na mbao. Juu kuna mabati.